Tunaona mwanaspoti Hellen Wawira mzaliwa wa Kenya mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili Aprili kumi na tano. Anashiriki katika mchezo wa kuinua uzito. Ana uzito wa kilo arubaini na moja huku akiwa na ugonjwa wa mgongo.

Hili ni darasa la chekea ambapo wanafunzi hawa wanafunzwa jinsi ya kuandika maana kuna bango kule ukutani ya kila herufi, na ubaoni kuna jinsi ya kuandika herufi ka.

Hawa ni watu walemavu ambapo wote ni viwete, wote wamekusanyika uwanjani ili waweze kushindana, mchezo wanaocheza ni kadanda ambapo wanacheza na mguu mmoja mmoja.

Hii ni ukurasa wa kitabu cha kiswahili ambapo hapa wanafunzi wanafunzwa utumizi wa hivi na hiki na kuweza kubainisha hivi na hiki inatumika wapi na vipi.

Chumba hiki kimesheheni kompyuta na vitabu. Kompyuta na vitabu hutumiwa na wanafunzi kufanya utafiti kuhusu maswala mbalimbali ya dunia na ulimwengu.

Watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kushambulia na kujionea mchezo unaoendelea maeneo yale. Watu wawili hao walioshikana mikono wakishiriki katika mashindano hayo.

Watu hawa wanaonekana kucheza wakitumia fimbo ya kutembea. Wanapiga mpira kutumia miguu yao huku wamejishikilia kwenye fimbo ya kutembea huku wakitengeneza miili zao.

Hili ni bango ambalo linaashiria njia mtu akipotea mtu anapaswa kupitia ili kwenda kwenye ofisi ya shule hii ambapo kuna walimu wakuu na hata walimu wenyewe.

Wanachama cha KISE wameita mkutano na kuweza kukutana ili wakajadiliane jinsi ya kuwatia moyo watoto waliozaliwa na mapungufu mbalimbali.

Wachezaji walemavu wameweza kupewa tuzo ya pesa milioni tano taslim kwa kuweza kushiriki katika michezo yao na kuweza kushida yale michezo.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi, mwanafunzi huyu anaonekana kuelewa kile ambacho anafunzwa darasani kwa vile ameweza kupata kila swali sahihi na hakuna ata kosa lolote katika maswali zake.

Huu ni uwanja ambao mchezo yanafanyika watoto wachanga wanaweza enda huku kucheza na wenzao au ata kufurahia, wanaweza tumia masilaha mbalimbali kujifurahisha.

Hospitali ni chumba maalum iliyotengwa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa na maradhi tofauti tofauti kwa vile magonjwa yanaweza sababisha vifo miongoni mwa watu.

Ngazi ni vitu ambavyo huwekwa kwenye gorofa ili watu wapate kushuka na kupanda kiraisi. Ngazi huwa na chuma kando yake ili izuie watu kuanguka kutoka juu ili wasiumie.

Hizi ni tarakilishi, tarakilishi ni vifaa ambazo zinaweza kutumiwa kupitisha ujumbe na pia huweza kutumiwa kufanya utafiti tarakilishi hizi zinazonekana kuwa ni za wanafaunzi ambao wako shuleni wanazitumia kufanya utafiti mbalimbali kwenye somo tofauti tofauti.

Kuna dawati na viti pale darasani. Madawati hayo na viti hivyo vimeundwa kutumia mbao na chuma. Chuma imetumiwa kama tendeguu ili lisimame.

Haya ni madawati na viti vya wanafunzi mbali mbali mmoja kwa jina Nathaniel mwingine kwa jina Ella ambao bila shaka wako kwenye darasa moja.

Tuna tarakirishi ambayo imetengwa kutumika kielimu wanafunzi hawa wanapaswa kuitumia mfano kufanya utafiti kuhusu maswala tofauti tofauti kwenye somo tofauti tofauti mle shuleni.

Hili ni darasa ambayo wanafunzi walikua wakidurusu wakiwa kwenye makundi wanaketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na hata meza zao zimetengenezwa kwa mbao, mwalimu wao hukaa humo ndani darasani.

Tarakilishi ni chombo ambacho hutumiwa na wanafunzi kufanya utafiti kuhusu maswali mbalimbali katika somo tofautitofauti na pia hutumiwa kama somo yenyewe.

Hili ni darasa la kichekechea maana kuna jinsi ya kuandika herufi tofauti tofauti. Hivyo basi waliokuwa humu walikuwa watoto wadogo waliokuwa wanafuzwa jinsi ya kuandika herufi.

Mazoezi ya mwili yetu ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mtu huyu ijapokuwa hana mguu mmoja, anaweza endesha baiskeli lake hivyo kuimarisha mifupa yake na kuwa na afya bora.

Ni ratiba ya mwalimu katika shule ya Thika ambaye anafunza tarakilishi. Kila somo limewadiwa dakika 40 na kuna mapumziko hapo katikati ya dakika 20 na 10. Kuna pia mapumziko ya kuendea chamcha na baada ya masomo yote wanafunzi wanapaswa kufanya usafi.

Mwanariadha kwa jina Kimani, amepigwa picha na msaidizi wake huku akimsaidia ili aweze kuona wakati anapokimbia kwa maana yeye ni kipofu na anashiriki katika michezo za kukimbia.

Kuna mlemavu anayefunzwa kurusha mshale ambapo anawezapata pesa baada ya kushindana na wengine katika mchezo wa kurusha mshale na anaweza kujisaidia.

Ni kurasa mbili za vitabu. Moja ikieleza jinsi mwanafunzi anapaswa kukuwa msafi, kwa kuosha uso, kuoga, kuosha kichwa na ata vile kuchana. Na kwa ukurasa mwingine tunaona baadhi ya vitu tunavyotumiwa katika usafi na vinavyofaa kuwa safi.

Michezo na mazoezi ya miili ni muhimu katika maisha yetu kwa vile mifupa yanaitajika kuimarishwa ili afya yetu iwe salama na tujiepushe na maradhi ndogo ndogo.

Hiki kijikaratasi ni mfano wa mtihani ambao mwanafunzi alipewa, amepata maswali zote zinazohusu kuchora, uchoraji, lakini kamekosa maswali yanayohusu majibu ya kuandika moja kwa moja.

Hizi ni kurasa cha kitabu ambacho kinawafunza watoto jinsi ya kukuwa mfano kutegeneza kitanda baada ya kulala na kukula vizuri mezani ambapo watu wako wengi.

Darasa ni chumba maalum ambacho kimejengwa kwa ajili ya wanafunzi, wanafunzi hao kwa usaidizi wa walimu wao na vitabu wanaweza pata elimu yao ili waweze kuimarisha siku zao za usoni.

Hiki ni chumba ambacho viti vimepangwa katika orodha fulani, kuna meza na kuna dawati mlango hata ukuta ambao yanaonekana kuwa safi na kusafishwa kila wakati.

Mwanamke mmoja anashirika katika mashindano ya kupiga mashua na wenzake huku wakiwakilisha nchi ya Kenya. Anapiga mashua kwa makini ili apate kushinda

Bango hili linasema "katika shule yetu tunaheshimu maagizo tunafanya kazi kwa pamoja, tunaheshimu wengine, tunafanya kazi kwa bidii, tunawaheshimu walimu wetu, tunaangalia muda na sisi ni familia".

Kuna mwanamke ambapo bila shaka ni mlemavu, kwa kuwa ako na kiti cha magurundumu kando yake, huku akijitayarisha kuendesha mashua kama njia ya mchezo kushindana.

Kuna karatasi ya manila ya rangi tofauti tofauti kuna rangi ya waridi, rangi ya samawati, rangi ya manjano na rangi ya nyekundu. Manila haya yanaweza kutumika kuchorea.

Mwanariadha Nancy Chelangat Koech anapiga picha na msaidizi wake, akiwa anakimbia akiwasilisha nchi ya Kenya uku akiwa ni kipofu.

Hili ni jengo la ghorofa na bila shaka ni madarasa yamejengwa. Hapo kando kuna vyuma ambavyo hutumika kuepusha watu kuanguka chini na kuumia ama kufa.

Mwanariadha Samuel upande wa kulia akiwa na msaidizi wake Jean Kipchumba akikimbia huku akiwakilisha nchi ya kenya akiwa ana ulemavu wa kutoona.

Watu wawili wanashirikiana katika kuendesha baiskeli moja kutokana na kuwa ni magurudumu mawili. Wanasaidiana ili wakapate kushinda mashindano walio nayo.

Mfumo huu mpya wa elimu umeanza kuwa muhimu katika maisha ya wanafunzi. Kwa vile wanajifunza maswala tofauti tofauti kama vile mazingira yetu na jinsi ya kutunza mazingi...

Hili ni darasa ambalo lina wanafunzi wengi. Darasa hili wanafunzi waweza pia kutumia tarakilishi na wanafunzi hao wana madawati yaliyotengenezwa na mbao.

Watu walio vilema, kwa wenyewe wanashiriki katika michezo ya kandanda wao wenyewe kwa wenyewe huku wakipewa ruhusa kuonyesha hadi wao talanta zao.

Masomo ni muhimu katika maisha ya kila mmoja wetu. Mtu huyu ingawa hawezi kutembea bado ana azma ya kusoma ili maisha yake ya mbeleni yawe salama na imara.

Posta hii inaongelelea kuhusu umuhimu wa maji, inatoa maelezo zaidi kuhusu mahali maji inatoka, umuhimu wa maji na jinsi ya kuhifadhi maji.

Kuna tarakilishi, kuna kibodi na kuna kipanya pale na pia naona kuna vifaa vya kutumika kusikiza muziki ama kusikiza watu wanapoongea.

Kuna vitabu ambavyo ni vya kiswahili kimeandikwa na mtu aitwaye John Abwe kitabu kinaitwa 'Ayubu mashakani' na kinatarajiwa kusomwa na watoto ili waweze kupepea kama kipepeo masomoni.

Mbele ya mlango huu kuna bango ambalo linawaeleza walio kuwa wakiwa tayari kuingia kwamba wawe tayari kujifunza na wawe tayari kushirikiana na wengine uku wakiheshimiana.

Watu waliozaliwa na ulemavu ambao hawawezi kuona pia wanapewa fursa kuonyesha talanta yao kwa kuruhusiwa kushindana wenyewe kwa wenyewe wakiwa na mtu wanaotumia kama macho yao wakiwaongoza kukimbia kwenye njia ufaao.

Huu ni upande mmoja wa jengo la ukuta la darasa la shule ya kichekechea ambapo wanafunzi wanakuja huku kufunzwa jinsi ya kuandika, kuongea na kufunzwa mambo mengi wakiwa bado wachanga.

Mwanamke mlemavu anang'ang'ana akifanya mazoezi ili aweze kushindana katika mashindano ya watu walemavu ili yeye pia aweze kujishindia na kujisaidia.

Mwanariadha wa Kenya Kimani anasaidiwa na msaidizi wake pale kushoto. Kimani ni kipofu ila anaonyesha bado talanta yake kwa kukimbia na kuwakilisha Kenya kwa talanta yake hiyo.

Huu ni mlango ambao haufai kupitwa na wanafunzi kutoka nje. Umehakikisha na unahatarisha kuwa wanafunzi hawapaswi kupitia huu mlango wakiondoka.

Kuna mlemavu ambaye ni kiwetu huku anasaidiwa na mtu kuweza kufanya mazoezi licha ya kuwa hana nguvu miguuni, anatumia miguu kufanya mazoezi na akiweza kuwa na afya nzuri.

Hiki ni kifutio ambacho kinatumika kufuta ubao, unaeza kuwa ubao ambao mtu hutumia chaki ama ubao mweupe ambao watu huandika kutumia wino.

Kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili cha kiswahili kinaonyeshwa na kutokana na jalada kitabu hiki kimeidhinishwa na wataalam wa kielimu

Haya ni mashindano ya watu waliolemaa huku mlemavu huyu aliye kiwete anatumia kiti cha magurudumu kama njia ya kukimbia pale uwanjani huku akiwakilisha kenya.

Ni jengo la ghorofa. Mbele ya mlango kuna maua mazuri yamepandwa kule na juu kule kumewekwa sehemu ambayo mtu huweza kusimama kuyafurahia mandhari pale, na hiyo sehemu imelindwa kwa kuwekwa vyuma ili mtu aepuke kuanguka.

Hapa tunaona darasa, darasa hili linaonekana kuwa na pazia na madawati, madawati haya yametengenezwa kwa kutumia mbao na vyuma, madawati haya yameweza kupangwa kwa foleni ili wanafunzi waweze kumwona na kupitia kirahisi.

Kuna mwanaspoti ambaye amezaliwa na ulemavu wa kutoona, hivyo anategemea yule anayeona kumsaidia kukimbia na kushindana na wengine kama yeye.

Maabara ya kemia au hata maabara ya bayolojia ni chumba maalum ambacho majaribio toauti tofauti hufanywa kwa kupitia usaidizi wa walimu au hata wanafunzi wenyewe.

Huu ni ukurasa wa kitabu ambacho ni cha kiswahili, kwenye ukurasa huu tunaona vifaa tofauti vya kutumika kwenye usafiri, kuna gari inayotumiwa barabarani na baiskeli inayotumiwa barabarani na kuna gari moshi ambalo lina tumia reli.

Tunaona baadhi ya madarasa yaliyojengwa eneo hili, darasa hayo yanasaidia wanafunzi waweze kukaa mle na kupata kufunzwa na walimu.

Kuna viti ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na pia chuma, viti hivyo vimeunganishwa na meza yao hivyo basi wanafunzi hawana kazi ngumu kubeba kiti kando na meza kando pia.

Watu waliozaliwa wakiwa walemavu wameweza kukuja kwa wingi ili waweze kushirikiana katika michezo ya kadanda ili wao pia waweze kuonyesha talanta zao.

Kuna mchezaji, Asiya Sululu, anafanya mazoezi kule kando ya mto akisubiri kwenda kushindana na wengine mchezoni na kuweza kushinda.

Ni jengo lenye maghorofa matatu ambayo kwenye ghorofa la pili na la tatu, kuna chuma hapo mbele ambayo inawezesha watu kuepukana na ajali ya kuanguka anguka na kuweza kuumia au kufariki.

Mna madawati mle darasani. Madawati hayo yametengenezwa kwa mbao na kuna chuma zinazotumika kuifanya visimame na viti pia vinavyotumika kukaliwa na wanafunzi darasani.

Darasa ni chumba ambacho watoto wanaenda kupata elimu. Watoto hawa wanaitwa wanafunzi na kupitia usaidizi wa walimu wao, wanaweza kuhakikisha kwamba maisha yao ya usoni yako salama.

Kuna aina mbili za mtungi wa gesi moja ulio katika mtungi ulio mwekundu ni wa kutumia kuzima moto, ilhali bila shaka mtungi zilizobakia ni za kutumia kupika au kuwashia moto.

Tunamwangazia mwanariadha Wesley Kipelisang' mzaliwa wa Kenya mnamo machi tarehe moja mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini na nne huku akizaliwa na upungufu katika mkono wa kulia.